Hili ni duka nadhifu la mavazi ya familia yote. Nguo za aina tofauti haswa za watoto, zimepangwa kwenye viango ili wateja wazione vizuri. Pia kuna rafu za mikoba ya wanawake.

Hili ni duka nadhifu la manix . Bidhaa zinazouzwa ni za wanaume kama vile mashati, makoti na suruali ndefu. Zimevishwa kwenye sanamu ili kuwavutia wateja. Ndani kuna mwangaza wa kutosha na bidhaa zilizowekwa kwenye viyango.

Hili ni duka nadhifu la viatu vya wanaume mjini. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu nyeupe yenye mwanga wa kutosha. Kuna viatu vya ngozi, vya ofisi vyenye rangi ya hudhurungi na nyeusi. Pia kuna viatu vya michezo vya rangi tofauti.

Hili ni duka nadhifu la mavazi ya kike mjini, bidhaa zimepangwa kwenye viango na zingine kwenye sanamu iliwateja wazione vizuri. Sakafu ina vigae na ukuta ni wa rangi nyekundu.

Hili ni duka nadhifu la mavazi ya wanaume mjini. Sanamu zimetumiwa kupanga nguo hizo kama vile makoti, suruali ndefu, mashati na tai. Kando yake kuna viatu, mapambo ya rangi nyekundu na vibandiko vya bei.

Hili ni duka linalouza mavazi tofauti ya kike mjini. Lina mwangaza wa kutosha na mabango ya kibiashara ukutani. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye viango ili kuwavutia wateja.

Hili ni duka nadhifu mjini. Lina kuta na sakafu ya rangi nyeupe. Bidhaa kama vile shanga, vibeti na nguo zimepangwa kwenye rafu nyeupe na sanamu nyeusi. Katikati mwa chumba, kuna sanamu nyeupe iliovishwa kofia, miwani na vazi la rangi nyekundu. Nyuma kuna bango la kibiashara.

Hili ni duka dogo linalouza bidhaa za wanawake kama mapambo na mavazi. Shanga zimepangwa kwenye sanamu nyeusi. Pia kuna aina tofauti ya vibeti vilivyopangwa kwenye rafu nyeupe. Ukutani kuna mwangaza wa kutosha na mabango ya kibiashara.

Hili ni duka la nguo za mitumba mjini. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye viango ili wateja wazione. Ni suruali ndefu na makoti ya rangi tofauti. Biashara hii imechangia kuunda nafasi za kazi haswa kwa vijana.

Hili ni trela ndefu, ya rangi nyekundu. Imepakiwa kwenye barabara ya lami. Inatumiwa kusafirisha, na kuwaonyesha wateja, magari yanayouzwa. Nyuma yake, limebeba magari matano mapya ya rangi tofauti.

Hili ni soko la magari yaliyotumiwa. Magari mawili ya kibinafsi yamepakiwa kwenye uwanja wa nyasi na miti. Biashara hii imenoga hasa katika mataifa yanayoendelea.

Hili ni soko la magari yaliyotumiwa, magari ya kibinafsi na ya kibiashara yamepakiwa kwenye uwanja wa nyasi na miti. Biashara hii imenoga hasa katika mataifa yanayoendelea.

Hili ni gari lenye rangi ya fedha ambalo linauzwa. Limepakiwa nje kando ya miti. Linatumia dizeli . Lina nafasi ya abiria kumi na wanne. Linaweza kutumiwa kwa biashara ya uchukuzi wa umma au kuwabeba watalii.

Hili ni soko la magari ya kibinafsi, ya bei ghali, kuna foleni ya magari mapya, ya rangi tofauti kama vile, nyeupe, nyekundu na nyeusi, yamepangwa kwenye sakafu ya simiti, mbele ya uzio mweusi.

Hili ni soko la magari meusi mjini. Yameegeshwa nje kwenye sehemu iliyo na uzio ili wateja wayaone vizuri. Gari lililo mbele ni kubwa la kifahari ambalo linaweza kutumiwa katika sehemu ambazo hazina barabara nzuri.

Hili ni gari jipya lenye rangi nyeupe, linatumia diseli. Limegeshwa kando ya barabara karibu na jengo la ghorofa. Liko kwenye mnada wa magari likitafutiwa mnunuzi. Lina uwezo wa kubeba abiria kumi na wanne. Linaweza kutumiwa kama matatu ya abiria au kusafirisha watalii.

Hili ni gari la rangi nyeupe ambalo linauzwa. Linatumia dizeli. Limeegeshwa nje mbele ya mwamba mkubwa. Lina uwezo wa kubeba abiria kumi na wanne. Linaweza kutumiwa kwa usafiri wa umma au watalii.

Hii ni sehemu ya kuuza magari. Gari moja la rangi nyeusi limefunguliwa milango ili wateja walione vizuri. Kuna viti vya rangi nyeusi, usukani, breki, vio, na viyungo vingine muhimu. Biashara hii imenoga hasa katika nchi zinazoendelea.

Hili ni gari dogo jekundu aina ya tuktuk ambalo linauzwa. Limeegeshwa kwenye sehemu ya nyasi fupi na miti. Lina magurudumu matatu. Linatumiwa sana kusafirisha watu na mizigo hasa sehemu ambazo hazina barabara ya lami.

Hili ni soko la vibanda mjini, bidhaa zinazouzwa ni aina tofauti ya matunda kama vile ndizi na mananasi. Zimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao na zingine kuning'izwa juu kwa kamba. Biashara hii imeboresha kilimo mashinani na kuwezesha watu wengi kujiajiri.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini. Nyuma yake, kuna jumba la ghorofa. Bidhaa zinazouzwa ni machungwa, ndizi za kuiva na mananasi. Biashara hii hutegemea kilimo cha mashinani, imeinua maisha ya wengi kijijini na kuongeza nafasi za ajira mjini.

Hili ni soko wazi la kibanda. Bidhaa kama vile: hoho, mananasi na ndimu zimepangwa vizuri kwenye vikapu. Biashara hii imekuza uchumi mashinani na kuwezesha watu wengi kujiajiri mjini.

Hili ni soko wazi mjini. Bidhaa zinazouzwa ni michoro ya kuvutia ya watu, wanyama na mazingira asili. Biashara hii inakuza talanta ya uchoraji, pia imewezesha vijana kujiajiri na kukimu familia zao.

Hili ni duka ndogo linalouza nyama. Vipande vya nyama vimewekwa mbele kwenye sehemu yenye kioo ili wateja waweze kujichagulia. Nyuma, bidhaa zingine zimening'inizwa. Mteja mmoja yuko mbele. Wenye biashara wako nyuma wakishughulika.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini. Bidhaa nyingi zinazouzwa zimetengenezwa kwa mikono na vijana na wanawake. Kuna shanga, vipuli, bangili na mashati ya vitenge. Biashara hii imeajiri watu wengi na kuwawezesha kujikimu.

Hili soko la wafanyabiashara wadogo mjini. Bidhaa zimepangwa kwenye sakafu ili wateja wazione vizuri. Vitu vinavyouzwa ni vinyago vya wanyama kama vile twiga, tembo, kifaru na sanamu za miungu. Vinapendwa sana na watalii haswa wa kutoka nchi za nje na wenyeji.

Hiki ni kibanda cha bidhaa zilizotengenezwa kwa mikono kama vile shanga, bangili, pete, uteo na mishipi. Zimepangwa kwenye rafu na zingine kuangikwa kwenye fremu ya mbao. Bidhaa hizi zinapendwa na watalii. Biashara hii imewezesha vijana na wanawake wengi kujiajiri sehemu za mashinani na mijini.

Hili ni soko wazi mjini bidhaa nyingi zinazouzwa ni vifaa vya nyumbani, kama vile besheni, vikombe, visu, sahani na sufuria. Biashara hii imewezesha watu wengi kujiajiri na kuweza kukimu familia zao.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini kando ya barabara ya lami. Bidhaa zinazouzwa, kama vile suruali ndefu, zimewekwa kwenye viango na sakafuni. Ni biashara ndogo ya mitumba ambayo imewezesha watu wengi kujiajiri.

Hili ni soko la aina tofauti za viatu vya mitumba. Bidhaa zimewekwa kwenye rafu ya mbao. Kuna vibandiko vya bei. Watu wengi mjini wameweza kujiajiri katika sekta hii

Hili ni duka la vinyago vya mbao kama vile wanyamapori, mashua, na nyumba za kitamaduni. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Mali hii hutengenezwa na vikundi vya wanawake na vijana mashinani. Biashara hii imewezesha wengi kujiajiri.

Hili ni soko wazi la kibanda mjini , bidhaa zinazouzwa ni tikiti maji , machungwa , mbaazi , nanasi na viungo vya kupika. Biashara hii hutegemea kilimo cha mashinani, imewezesha watu wengi kujiajiri na kukimu familia zao.

Hili ni soko wazi la kibanda. Bidhaa zinazouzwa ni viatu vya michezo. Zimeangikwa kwenye kamba ili wateja wazione vizuri. Biashara ya mitumba imenoga nchini na kuwezesha watu wengi haswa vijana kujiajiri.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini. Liko katikati mwa majengo ya ghorofa. Bidhaa zinazouzwa ni: mboga, viazi, vitunguu na vifaa vya ujenzi. Biashara hii hutegemea mkulima wa mashinani. Imeweza kuajiri watu wengi mjini na kupunguza ukosefu wa kazi.

Hiki ni kibanda cha vinyago vya sanamu za miungu na ngao. Vimepangwa nje ya kibanda kilicho na fremu ya chuma ya rangi ya samawati. Bidhaa hizi zinapendwa na watalii. Biashara hii imewezesha vijana na wanawake wengi kujiajiri hasa sehemu za mashinani na mjini.

Hii ni nyumba ya kisasa ya ghorofa, ina maegesho ya magari yenye kivuli na vigae vya rangi ya kupendeza, imepakwa rangi ya kijivu na mtindi, inaweza kutumiwa kukodesha wakaazi au kufanya biashara ya hoteli.

Hii ni sehemu ya nyumba ya kisasa. Ina makabati mengi, upande wa kushoto na kulia, yenye mwanga maridadi. Pia, ina sakafu ya vigae vya mbao, ya rangi ya hudhurungi. Inatumiwa kuweka nguo na viatu. Ina mlango, unaoweza kufungwa, ili kuhakikisha usalama wa mali hiyo.

Hili ni jengo la ghorofa lenye muundo wa kisasa. Ukuta umepakwa rangi nyeupe na kijivu. Kando yake kuna bustani ya kuvutia ya miti na nyasi. Linatumiwa kukodi wateja wa kuishi au hoteli ya kibiashara.

Hili ni jengo la ghorofa la kukodesha wateja wanaolipa kodi kila mwezi. Lina rangi ya kahawia. Juu yake kuna nafasi ya kubarizi na kuanika nguo. Limezungukwa na uzio wa ukuta ili kuimarisha usalama wa wakaazi.

Sehemu hii ni ndani ya duka kuu mjini. Mananasi yamepangwa vizuri juu ya rafu ya rangi ya hudhurungi. Nyuma kuna jokofu ndefu lenye aina tofauti ya nyama. Sekta hii imewaajiri vijana wengi.

Hili ni duka kuu la QuickMart . Sehemu ya nje ina ukuta wa rangi nyeusi, madirisha ya kuingiza mwangaza na nembo ya duka. Upande wa kulia una kiingilio. Kando yake kuna sehemu ya vyakula. Biashara hii imewaajiri watu wengi.

Ndani ya duka kuu, lenye sakafu ya rangi ya kijani. Bidhaa zinazouzwa kwenye sehemu hii, ni baiskeli mpya za rangi tofauti. Fulana za rangi nyingi zimepangwa kwenye viango, ili kuwavutia wateja.

Sehemu hii ni ndani ya duka kuu mjini. Bidhaa zimepagwa kwenye rafu nyeusi na masanduku ya rangi ya kahawia. Kuna ndizi, karoti, nyanya na viazi. Nyuma ya sehemu hii kuna nafaka za aina tofauti.

Hili ni duka kuu mjini. Sehemu hii ina bidhaa zilizopangwa kwenye rafu kama vile mikate za kampuni tofauti, nafaka na keki. Kuna mwangaza wa kutosha na vigae vya mbao vya rangi ya hudhurungi sakafuni. Sekta hii imewaajiri vijana wengi nchini.

Hili ni duka la viatu vya Bata. Kuna rafu nyeupe ya viatu vya aina na rangi tofauti. Lina kibandiko cha kuonyesha wateja kuwa bei imepunguzwa. Kando yake kuna makatoni ya viatu na kiti cha rangi nyekundu. Nyuma ya rafu kuna wateja wanaotafuta viatu katika sehemu nyingine.

Hapa ni ndani ya duka kuu mjini, kuna mhudumu aliyevalia koti la rangi ya machungwa ambaye anapanga vitu kwenye rafu. Bidhaa zenyewe ni viungo vya kuongeza kwenye chakula kama nyaya na pilipili. Kuna vibandiko vya bei vilivyoandikwa kwenye karatasi nyeupe.

Hili ni duka kuu nadhifu mjini, bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ili wateja wajionee, lina teknolojia ya kisasa, baada ya kununua wateja hawahitaji mhudumu kuwasaidia kulipia bidhaa, wao wenyewe watatumia mashini maalum zilizowekwa mbele ya rafu kuhesabu bidhaa zao na kuzilipia kabla ya kuondoka.

Hili ni duka kuu mjini, sehemu hii ni ya vinywaji vya aina tofauti. Upande wa kushoto kuna jokovu ndefu lenye maziwa na mtindi .Bidhaa hizi zimepangwa mle ndani ili zisiharibike. Upande wa kulia, kuna soda zenye vibandiko vya bei zilizopangwa kwenye rafu.

Hapa ni ndani ya dukakuu mjini. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ili wateja wajionee. Kuna vibandiko vikubwa vya bei na tangazo la bei zilizopunguzwa juu ya kila sehemu. Mteja mmoja aliyevalia barakoa anakagua mali. Kando yake kuna mhudumu.

Hii ni sehemu ya duka kuu mjini. Kuna jokovu jeusi ambalo lina bidhaa za kuuza . Linatumiwa kuhifadhi vyakula. Mali yenyewe ni aina tofauti za nyama zilizopangwa vizuri. Wateja wanaweza kujichagulia na kukagua bei ya bidhaa hizo, vilivyo.